Inaonekana kuwa duka ya nguo ambayo inauza nguo za asili ya kiafrika aina ya vitenge. Katikati kuna nguo ambazo zimeanikwa kwa standi za chuma. Upande wa kushoto kuna manikeni ambayo imevalishwa rinda. Upande wa kulia kuna standi zingine za chuma ambazo zimejazwa manguo. Pembeni tunaona wanawake wili ambao wanaonekana wakitafuta nguo na wamevaa barakoa. Sakafu inaonekana kuwa ya vigae vya krimu na ni safi.

Mlango wa duka la Milosi classic collections limefunguliwa; na mbele yake kuna mistari ya manekeni waliyovaa nguo za wanawake za mitindo mbali mbali. Mavazi haya ni pamoja na magauni mafupi ya mwili yenye rangi ya angavu kama waridi, kijani kibichi, samawati, nyekundu, na nyeupe. Mandhari ya duka inamwonekano wa kisasa na wa kuvutia ikiwa na taa angavu na sakafu safi ya maru maru, huku sehemu ya ndani ikiendelea kuonyesha nguo zaidi

Meza ya mbao imepangwa kwa mpangilio wa masharti yaliyokunjwa yenye rangi tofauti na mistari ya michoro kama vile kijani na samawati yenye mistari nyeupe, juu ya meza hiyo kuna bango lenye maandishi mekundu yaliyosomeka' 40 percent off' na kuna mkono ambao umeshika shati ,nyuma ya meza kuna masharti zaidi yaliyopangwa kwenye rafu na nguo nyingine kama masharti ya mikono mirefu na fulana zenye rangi mbalimbali zikiwa zimeanikwa upande wa kushoto.

Dukani kuna sanamu ya mwanamke aliyevalishwa gauni yenye miraba, miwani ya jua, na kofia pana ya kijivu. Amezungukwa na mapambo kama mikufu, hereni, na bangili zilizopangwa juu ya stendi nyeusi. Pembeni kuna miwani zaidi, pochi nyekundu, na viatu vya dhahabu, na duka linaonekana limejaa vitu kadhaa. Kofia za aina tofauti zimetundikwa nyuma, huku mabango ya matangazo yakiwa ukutani.

Tunaona duka la nguo ambalo lina jina la La Rosa juu ya mlango. Ndani kuna manguo mengi yamepangwa kwenye stendi za chuma na juu ya rafu kuna mabegi yaliyopangwa vyema. Upande wa kulia wa rafu tunaona viatu zilizopangwa za wanawake. Ndani ya duka dari inaonekana kuwa na mapambo na taa zinatoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka hii. Duka hii inaonekana kuuza nguo za wanawake na vitu vyao.

Hii inaonekana kuwa ni ndani ya sehemu la duka la mavazi. Kwenye rafu zilizopigwa ukutani tunaona vitu tofauti zimeanikwa kama vile viatu, begi za mkono, kuna mikufu na vifaa vingine mbalimbali. Mbele tunaona vitu vingi vilivyoanikwa ukutani kama vifaa vya mapambo na nguo. Duka linaonekana kuwa safi na dari inatoa mwangaza wa kutosha.

Ndani ya duka la nguo kunaonekana kuwa na kofia aina mbalimbali ambazo zimepangwa kwa stendi ya chuma. Mbele yake kuna kofia zingine nyingi. Upande wa kushoto kuna mannequins ambayo imevalishwa nguo na kofia, na mbele yake kuna meza ambayo ina kofia na begi. Pembeni kuna nguo zingine nyingi ambazo zimepangwa kwa stendi za chuma. Ndari inaonekana kutoa mwangaza wa kutosha na sakafu ina vigae vya rangi ya nyeupe.

Hapa tunaona kuwa ni ndani ya duka kubwa la manguo. Kunaonekana kuwa na nguo nyingi ambazo zimepangwa kwenye rafu za chuma. Mbele, tunaona manekeni ambao wamevalishwa suti huku wengine wakiwa wamevalishwa nguo tofauti. Kwenye rafu pia tunaona pia viatu. Dari linaonekana kutoa mwangaza wakutosha ndani ya chumba hii na sakafu inaonekana kuwa na vigae vya rangi ya krimu na kunaonekana kuwa ni kusafi.

Hapa tunaona viatu vingi ambavyo vimepangwa kwa rafu. Viatu vinaonekana kuwa vya aina tofauti na vya rangi tofauti. Kuna viatu vingine pia vilivyopangwa sakafuni. Sakafu inaonekana kuwa na vigae ya rangi ya krimu. Hali hii inaonyesha kuwa ni duka la viatu.

Mikanda ya ngozi ya rangi mbalimbali ikiwa imening‘inizwa kwenye stendi ya chuma. Baadhi ya mikanda ina rangi ya kahawia, nyeusi, samawati na nyingine ya manjano iliyo na kifungo cha mkanda cha chuma. Kila mkanda una lebo ndogo iliyofungwa kwa uzi. Mipangilio ni ya kibiashara na huashiria mazingira ya duka la mavazi au vifaa vya kuvaa.

Hii inaonekana ni sehemu ya kuuza nguo. Sehemu hii inaonekana nguo nyingi zilizo pangwa kwenye rafu pamoja na makofia. Kando ya mlango kunaonekana na manekeni ambao wamevalishwa nguo na kofia. Ndani ya duka kunaonekana kuwa na nguo zingine nyingi. Kuta za duka zinaonekana kuwa ni nyeupe, mlango na dirisha zikiwa za rangi ya samawati.

Naona manikeni ambayo imevalishwa shuka. Shuka lenyewe ni la samawati na kijivu na lina ua la njano. Manikeni pia imevalishwa mkufu na miwani. Duka inaonekana kuwa na nguo ambazo zimepangwa kwa rafu za chuma na kuna bidhaa zingine mbalimbali kama begi za mkono, mikufu mbalimbali. Duka linaonekana kuwa limejaa mapambo na kuta zake zinaonekana kuwa na picha za watu.

Hii inaonekana kuwa ni sehemu ndani ya duka la kuuza manguo. Kunaonekana kuwa mashati yaliyoning'inizwa na mengine yamekunjwa yakiwa yamepangwa kwa rafu. Chini kunaonekana kuwa na vigae vya rangi ya krimu na chumba hiki kinaonekana kuwa kisafi. Chumba hiki kinaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha.

Tunaona manekini watatu. Manekini hawa wanaonekana kuvalishwa nguo za rangi tofauti na wanaonekana kuvalishwa pia viatu. Mmoja anaonekana pia kushika begi mkononi. Nyuma yao inaonekana kuwa na nguo nyingi ambazo zimepangwa kwa rafu za chuma. Kunaonekana kuwa na nguo za watu wakubwa na nguo za watoto. Dari inaonekana kutoa mwangaza wa kutosha katika chumba hii. Na sakafu inaonekana kuwa safi na vigae visafi.

Hili linaonekana kuwa ni duka la nguo. Kunaonekana kuwa na manguo yamening'inia kwenye stendi za chuma. Mbele tunaona mwanamke anayechagua nguo. Juu ya stendi tunaona mabango ambayo yameandikwa kila kitu na bei yake. Kunaonekana kuwa na watu kadhaa ndani ya duka hili ambao wanaendelea na shughuli zao za kununua. Duka linaonekana kuwa na vigae vyeusi ambayo ni safi. Na taa za dari zinaonekana kutoa mwanga wa kutosha.

Tunaona duka kubwa la nguo za watoto. Kwenye mlango kuna maandishi yaliyoko juu ambayo yameandikwa babyshop .Ndani ya duka kuna manguo mengi yamepangwa kwenye rafu na kwenye stendi za chuma. Upande wa kulia tunaona wanaume wawili waliosimama karibu na manekeni zilizovalishwa nguo za watoto. Dari inaonekana kutoa mwanga wa kutosha ndani ya duka hili na mazingira yanaonekana kuwa safi.

Hii inaonekana kuwa ni ndani ya duka kubwa la nguo. Upande wa kushoto kunaonekana kuwa na watoto ambao wanatoka nje, huku upande wa kulia ukionekana na wazee ambao wamesimama huku wakiangalia. Tunaona manekeni ambao wamevalishwa nguo. Na ndani ya duka, tunaona nguo nyingi ambazo zimening'inizwa kwa rafu ya chuma. Dari inaoekana kutoa mwangaza wa kutosha, huku sakafu ikiwa na vigae vya rangi ya kahawia ambayo ni safi.

Kuna duka kubwa la nguo lenye nguo tafauti na za rangi tafauti ambao zimeanikwa kweney stendi za nguo. Duka hili ukuta za rangi ya nyeupe katika ukutani tunaona picha zilizotundikwa na pia kuna kamera. Duka inaonekana kuwa na vigae vya krimu. Dari ya duka inaonekana kuwa na mapambo ya taa zinazotoa mwangaza wa kutosha kwa duka hili. Mbele kabisa tunaona kibao ambacho kimeandikwa Huawei.

Ndani ya duka la mavazi kuna nguo mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu ya mbao. Mashati ya rangi tofauti yamekunjwa na kupangwa kwa safu, huku makoti na suti zikining'inia upande mwingine. Juu ya rafu kuna jozi nyingi za viatu na masanduku ya viatu yaliyopangwa kwa utaratibu. Meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha samawati ipo katikati ikiwa na stoo ya majarida na kikokoto juu yake. Mandhari ya duka inaonyesha mpangilio mzuri.

Ndani ya duka la mavazi. Nguo mbalimbali zimepangwa vibanda tofauti kulingana na umri na jinsia. Wasichana miaka moja hadi saba upande wa kushoto, wavulana mwaka moja hadi saba katikati na wavulana miaka saba hadi kumi na nne upande wa kulia. Nguo za denim zimeandikwa kuanzia shilingi elfu moja. Juu ya kuta kuna bango kubwa lenye picha za watoto waliovaa mavazi ya kisasa. Taa za dari zinamulika eneo lote Kwa mwanga wa kutosha.

Huu ni muonekano wa duka la nguo ndani ya jengo la kisasa la biashara, au jumba la maduka. Ndani ya duka kuna nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye stendi na mabango yenye matangazo. Sehemu hii ina mwangaza wa kutosha na usafi unaoendana na mazingira ya ununuzi wa kisasa. Nje ya duka kuna nafasi ya kutembea kwa wateja, na baadhi ya watu wanaonekana kwa umbali.

Nguo za aina mbalimbali zimening'inizwa kwenye mstari wa waya ndani ya duka. Kuna makoti, fulana yenye maandishi na nguo za rangi tofauti. Ukuta wa duka umefunikwa kwa karatasi yenye mchoro wa mawe, ukitoa muonekano wa kisasa. Chini kuna meza nyeupe na chupa ya maji iliyowekwa juu yake. Rafu zilizo upande wa kushoto zinaonyesha nguo zaidi zilizopangwa kwa nadhifu kwenye mafaili ya plastiki. Taa ya dari inatoa mwanga wa kutosha.

Hii ni sehemu ya duka inayoonyesha safu ya nguo mbalimbali zilizoning'inizwa kwenye bomba la chuma. Kuna mashati ya aina tofauti ya mikono mirefu, mengine yakiwa na rangi ya mistari mengine ya kaki kama ya kijeshi pamoja na mashati ya rangi tambarare. Sakafu ni ya vigae na sehemu hii inaonekana kuwa safi yenye mpangilio mzuri wa mavazi kwa ajili ya wateja kuchagua kwa urahisi.

Hili ni duka la kisasa la mavazi ya mitindo lenye jina safari. Juu ya mlango wa kioo, ndani kuna nguo zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, pamoja na vibonzo vya kuonyesha mavazi. Sakafu ni safi na dari lina taa nyingi zinazoangaza . Mazingira ya kuvutia na yenye utulivu.

Hii ni sehemu ya duka la nguo ambapo nguo za mitumbas zimepangwa kwa mpangilio ,mbele kuna stendi yenye suruali na kaptura mbalimbali zilizoanikwa kwenye wa mosho ,juu yake kuna kofia za mitindo tofauti kama vile za michezo na baridi, kule nyuma kuna mfululizo wa makoti na jaketi yaliyoninizwa kwenye rimu ya chuma ,ukutani rangi za kahawia, manjano na krimu na zambarau zimepamba duka hili ndogo.

Hii sehemu ya duka la mavazi ambapo kuna nguo za mitindo mbali mbali. Kuna bango lenye maandishi makubwa ya upto forty percent of selected items .Nguo zilizo kwenye punguzo hilo zimewekwa alama ya asilimia arubaine kwa maandishi mekundu. Maandhari ya duka inaonekana kuwa nadhifu, yeye mwanga hodari iliyoangaza bidhaa. Meza ambayo iliyo mbele ina nguo zilikunjwa na bidhaa zingine zilizopangwa kwa utaratibu.

Ndani ya duka la mavazi, kuna marobota manne yaliyovalishwa suti na mashati ya wanaume. Vifaa hivyo vinaonyesha suti za rangi tofauti, pamoja na mashati ya bluu na waridi. Chini kuna mapambo ya maputo mekundu na meupe. Nguo zingine ziko ndani ya duka kwenye rafu, na kuna watu wachache wanaoonekana kwa mbali.

Hii ni sehemu ya duka la nguo. Tuanaona stedi ya nguo zilizojaa suruali, mashati, makoti na nguo mbalimbali zilizoning'inizwa kwa wingi. Sakafu ina vigae vya rangi ya kahawia na madirisha makubwa yanaingiza mwangaza. Kuna mabegi makubwa juu ya meza.

Tunaliona gari jeupe la kifahari ambalo limeegeshwa katikati ya barabara. Kioo cha mbele panaonekana kuwa na maandishi na bamperi inaonekana kuwa nyeusi huku matairi yakiwa na rangi ya shaba. Nyuma yake tunaona kuna miti na vitu vingine kama milingoti. Anga inaonekana kuwa ya samawati na jua inaonekana kung'aa. Gari hili linaonekana kuwa linauzwa.

Tunaona wanaume wawili ambao wamesimama kando ya gari jeupe lililo na paa la rangi nyeusi. Mtu huyu mwenye suti ya rangi ya samawati anaonekana akimwelezea mtu mwingine kuhusu mambo ya gari. Mbele kabisa tunaona gari lingine pia limeegeshwa, na magari haya yanaonekana kuwa yako katika chumba cha kuuza magari. Mbele kunaonekana kuwa na vioo kubwa ambazo zinaingiza mwangaza mwingi ndani ya eneo hili.

Naliona gari kubwa la kifahari ambalo limeegeshwa kwenye maghorofa ya makazi. Gari ni la kijivu linalong'aa na matairi pia yanaonekana kuwa na rimu za kijivu. Mbele yake kunaonekana kuwa na chuma ya kinga. Nyuma yake kunaonekana kuwa na gari lingine la samawati na juu yao kunaonekana kuwa na dari ya nyeupe. Sakafu linaonekana kuwa ni la terrazo na ni safi.

Hapa tunaona wanaume wawili na eneo ambalo limeegeshwa magari mengi. Mwanamume mmoja amevaa suti ya kijivu huku mwingine akivaa koti la samawati na suruali ya kijivu. Wote wanaonekana wakitabasamu. Mwanamume mmoja anaonekana kuwa ni muuzaji wa gari na mwingine anaonekana kuwa ni mteja. Anaonekana akimwelezea kuhusu gari lilosimama hapo la jekundu. Eneo hili linaonekana kuwa safi na lina madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza mwingi.

Gari la abiria lenye rangi ya fedha limesimama kwenye eneo lenye changarawe, magurudumu yake ya mbele na ya nyuma upande wa kulia yana rimu za rangi ya shaba ,kioo cha mbele na madirisha mengine yote yamefunikwa kwa vyoo vya giza ,upande wa kulia kuna mlango wa abiria na dereva ambazo zimefungwa, mbele ya gari kuna taa mbili kubwa na kioo cha pembeni ,mandhari ya nyuma ina miti yenye majani mabichi na anga samawati iliyo na mawingu madogo.

Gari linaonekana likiwa safi na limepangwa vizuri kiti cha nyuma kina nafasi ya watu wawili hadi watatu na viti vimefunikwa kwa kitambaa vya rangi vya kijivu ,viti vya mbele vina viti za kichwa vilivyoinuliwa na kuna mikanda usalama iliyoning'inia pembeni, dirisha la nyuma limefunguliwa kiasi na nje kuna gari jingine, taunzie jua inapenya kwa ndani kiangazie uso wa viti na kutoa mwanga wa kutosha ndani ya gari.

Gari la abiria aina ya matatu ndogo limeegeshwa. Gari hili lina rangi ya kijivu ambayo inang'aa kutokana na kuchomwa na jua na magurudumu meusi ambayo yana rimu za shaba. Gari hili linaonekana kuwa katika eneo tambarare ambapo nyuma yake tunaona milima ya mawe na majani ambayo yamekaukakauka.

Tunaona gari aina ya Pajero ambalo limeegeshwa kando ya barabara. Gari hili linaonekana kuwa ni la samawati na rangi ya kijivu. Gari linaonekana kufungwa tairi pia upande wa nyuma na lina chuma upande wa juu. Upande wa kulia tunaona lango la rangi ya samawati hafifu na mbele yake kuna miti mingi za rangi ya kijani. Upande wa kushoto wa gari tunaona nyasi.

Magari mengi yamepangwa kwa mstari katika eneo lenye nafasi pana na sakafu ya vigae vya rangi ya udongo ,magari haya yanaonekana kuwa mapya baadhi yakiwa na rangi tofauti tofauti, nyuma yake kuna majengo marefu ya kisasa baadhi yakiwa na madirisha ya vioo yakizungukwa na miti ya kijani anga lina mawingu mepesi likionyesha hali ya hewa tulivu, mazingira haya yanaashiria uwezekano wa kuwa ni sehemu ya biashara ya magari.

Hapa tunaona magari ambayo yameegeshwa kwenye eneo ya nyasi. Magari haya ni ya muundo tofauti na rangi tofauti. Kunaonekana watu ambao wamekalia boneti za gari huku mtu mwingine akiwa ameketi chini nyasini na mwingine amesimama upande wa kushoto. Mbele tunaona miti mirefu ya rangi ya kijani na anga inaonekana kuwa na mawingu yaliyotanda kwote ya rangi ya kijivu. Jua inaonekana kuwa imeng'aa.

Tunaona magari mengi ambayo yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi ya kijani kibichi, eneo hili limezungukwa na miti mirefu ya kijani yenye matawi mengi. Magari yanaonekana kuwa ya rangi tofauti. Pembeni kuna hema, na kuna watu wanaotembea huku na kule, na wengine wamesimama. Anga linaonekana kuwa ni la samawati na kuna mawingu meupe machache.

Tunaliona lori kubwa la kusafirisha magari. Lori hili ni la rangi ya chungwa na linaonekana limebeba magari aina tofauti na ya rangi tofauti. Nyuma yake, tunaona miti mingi, ingine ikiwa inaonekana imekauka na ingine ya kijani. Kando pia tunaona nyasi, iliyotunzwa vizuri. Anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu meupe machache yametanda.

Tunayaona magari ya muundo tofauti na rangi tofauti yameegeshwa kwenye eneo la nyasi. Mbele yake kuna uzio wa waya ambao sehemu moja imeanguka chini. Magari haya yanaonekana kuwa na watu na kunaonekana kuwa na hafla flani inayoendelea sababu ya hema zilizooko pembeni upande wa kulia. Eneo hili limezungukwa na miti mirefu ya kijani. Anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu meupe upande mmoja.

Hapa tunaona magari yaliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi magari haya yanaonekana kuwa ya rangi tofauti kama kijivu, nyeusi na nyeupe mbele ya magari haya tunaona miti mirefu ya kijani anga inaonekana kuwa safi ya samawati.

Gari jekundu aina ya tuk tuk limesimama kwenye nyasi mbele ya vichaka na miti ya kijani. Gari linaonenaka kuwa la zamani na limepakwa rangi iliyo chakaa na kuharibika sehemu mbalimbali likiwa na madirisha meusi. Tawi la mti limetanda juu ya sehemu ya mbele ya gari ikifunikwa kidogo kioo cha mbele. Mzunguko wa tairi na mwili wa gari ina alama za uchakavu. Gari ina jina la Duramax.

Gari la rangi ya fedha aina ya vani limesimama kando ya barabara ya vumbi, mbele ya ukuta wa miamba asili. Gari hilo lina nembo na maandishi ya taasisi fulani upande wa kushoto wa mbele, na madirisha yake ni meusi kiasi. Magurudumu yanaonekana kuwa makubwa yanayofaa kwa maeneo ya milima au safari ndefu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha ukuta wa miamba wa kahawia na kijani. Anga ni safi na ya samawati hali inayoashiria kuwa ni siku yenye jua.

Hapa kuna gari la rangi jeupe ambalo limegeshwa. Kando yake upande wa kushoto kunaonekana kuwa na magari mengine ya rangi tofauti na muundo tofauti. Magari ni ya rangi kama nyeusi na kijivu. Nyuma yake, kunaonekana kuwa na miti na kuna majengo ya ghorofa kwa mbali. Anga inaonekana kuwa ni ya samawati na kuna jua linalong'aa.

Watu watatu wame simama ndani ya jumba la kuuzia magari, wakitazama gari jeupe liliko mbele yao. Mwanaume mmoja alievaa shati jeupe na suruali ya jeans anashika mkono wa mwanamke alievaa blouse ya mistari na suruali ya jeans . Huku mwanaume mwingine alie shika kompyuta ya kibao akiwaelekeza kitu kwenye gari hilo. Magari mengine yamepaki pembeni na sakafu ni ya vigae angavu ikionyesha mwanga wa dari.

Ndani ya jengo la kiwanda Kuna mwendelezo wa miili ya mabasi inayotengenezwa, mabasi haya yamepangwa mstari mmoja ambapo baadhi tayari yamepakwa rangi ya machungwa huku nyingine ikiwa bado ni nyeupe, sakafu ya kiwanda imepambwa na alama za rangi ya kijani na njano zinazotenganisha maeneo ya kazi ,juu kuna paa la bati lenye nguzo na miundo mbinu ya taa huku madirisha makubwa pembeni yakiruhusu mwanga mwingi kuingia ndani.

Naliona gari ambalo limeegeshwa. Gari limeegeshwa eneo lenye vigae vya rangi ya kijivu. Gari hili linaonekana kung'aa kutokana na kuchomwa na miale ya jua. Namba za usajili zinaonekana huku pande moja zikiwa zimefichwa. Nyuma yake kunaonekana kuwa na majengo ya rangi ya kijivu na manjano. Gari hili linaonekana kana kwamba linauzwa. Anga linaonekana kuwa ni safi la samawati.

Watu watatu kati ya watu hao wawili ni wanaume na mmoja ni mwanamke na mwanamke anaonekana kushika mwanaume mmoja mgongoni. Eneo hili linaonekana kuwa ni eneo la kuuza magari. Kuna magari aina mingi na ya rangi tofauti kama vile samawati na nyeupe. Mwanaume mmoja aliyevaa suti anaonekana kushika kompyuta ya kibao na kuwaonyesha kitu kwenye kompyuta hiyo. Mazingira yanaashiria kuwa anauza magari.

Onyesho linaonekana moja kwa moja kupitia YouTube, likiandikwa juu Live Nyandarua County . Sehemu ya juu linaonyesha tukio la mazishi, ambapo watu wameketi kwenye viti vyeupe na wengine wamesimama. Maneno Funeral Programme of the late Rihanna yanayoonekana kwenye maandishi ya skrini. Juu ya kichwa cha video kumeandikwa, fairwell baby Rihanna na inaonyesha watu ishirini na saba wanaotazama kwa wakati huo. Jina la mtiririshaji ni Musa Moses, mwenye wafwasi, elfu moja nukta sita nane.

Hapa tunaona magari ambayo yamegeshwa eneo lililo na nyasi za kijani. Magari haya yanaonekana kuwa ya muundo tofauti na magari pia yana rangi tofauti kama vile samawati, nyeusi, na nyeupe. Nyuma yao tunaona miti mirefu yenye ambayo ya kijani. Juu kabisa tunaona anga ni la samawati na jua limengaa.

Hapa tunaona trela ya samawati yenye muundo wa chuma na taeri mawili mawili upande zote. Trela hii hutumika kupepea magri wakati kusafirisha na kushikaniswa na kichwa cha lori. Nyuma yake tunaona maua iliokatwa vizuri na nyuma yake kuna jengo kubwa ya samawati na nyeupe venye vioo nyingi. Jengo hili linaonekana ni mahala pa kuuzia magari.

Magari mengi ya rangi tofauti na ya muundo tofauti yanaonekana kuwa yameegeshwa kwa mstari mrefu. Mbele tunaona watu watatu ambao wako katika mazungumzo. Kuna mwanaume na mwanamke ambao wameshikana na kuna mwanaume mbele yao ambaye ameshika bahasha akiwa ongelesha. Anaonekana kuwa ni muuzaji wa magari. Mbele kabisa tunaona jengo kubwa lenye madirisha mengi. Anga inaonekana kuwa na mawingu ya kijivu yaliyotanda.

Ndani ya gari kuna usukani wenye nembo ya "Teota" katikati, na dashibodi ya rangi ya kahawia ya mchanganyiko (kichiwe). Sehemu za pembeni ni za rangi ya kijivu kilichokolea (mka). Viti vya mbele vina rangi ya kahawia ya kati (kawye) iliyochanganywa na kichiwe. Sehemu ya kati ya viti imefunikwa kwa ngozi ya rangi ya giza. Sakafu imefunikwa na mikeka ya plastiki ya rangi ya samawati iliyokolea. Mfumo wa redio na kiyoyozi uko katikati ya dashibodi. Milango ya pande zote mbili iko wazi.

Gari jeupe aina ya subaru lenye mwonekano imara limesimama katika uwanja wa maegesho wa vumbi, pembeni ya magari mengine. Gari lina rimu za rangi nyeusi na fedha na sehemu ya mbele ina grili pana ya chuma, pamoja na taa kubwa zenye umbo la mviringo na kona. Boneti lina sehemu ya kupitisha hewa juu yake na vioo vyeusi vimefunikwa kwa filamu ya kuzuia mwanga. Eneo la nyuma lina uzio wa waya wenye misumari ya usalama juu na miti michache ya kivuli juu inaonekana kwa mbali.

Hapa panaonekana kuwa ni maegesho ya gari au ni sehemu ya kuuza magari. Kunaonekana kuwa na gari jeusi ambalo limeng'aa kutokana na mwanga wa jua. Mbele yake kunaonekana kuwa na magari mengine mengi ya rangi tofauti. Mbele kuna mti na kuna majengo mengine ya ghorofa. Anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu meupe machache.

Tunaona kifuniko cha injini cha gari hili ambalo limeegeshwa limefunuliwa, na tunaona injini wazi. Ndani ya injini tunaona vitu mbalimbali, kama mabomba yanayopita kwote kwote, tunaona kabureta hapa mbele, kando yake kukiwa na betri ya rangi nyekundu. Pia tunaona silinda na vifaa mbalimbali.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la majani lililo wazi pembeni mwa miti mirefu na vichaka. Magari matatu yaliyo mstari wa mbele yanaonekana wazi moja jeupe upande wa kushoto, lingine jeusi upande wa Katikati na jingine la samawati upande wa kulia. Nambari za usajili zinaoonekana wazi zikiashiria kuwa magari haya yako Kenya. Mandhari ni ya asili, hali ya hewa inaonekana jua na anga ni angavu ikitoa mwangaza mzuri juu ya magari na mazingira yake.

Mwanaume na mwanamke wamesimama katika jengo la kisasa lenye madirisha makubwa. Wanaonekana wakishirikiana kwenye shughuli ya kikazi huku wakiangalia pamoja karatasi au nyaraka alizoshikilia mwanamke. Mwanaume amevaa suti nyeusi pamoja na shati jeupe naye mwanamke amevalia koti la rasmi. Kando yao kuna gari jeupe lililosimama ndani ya jengo ikiashiria ya kwamba huenda wako katika eneo la kuuza magari.

Gari mpya za rangi tofauti zimepangwa kwa mstari mmoja ndani ya jengo lenye nafasi kubwa na dari ya kisasa. Sakafu ni ya vigae na upande wa kushoto kuna amdirisha makubwa ya vioo yanayoruhusu mwanga mwingi kuingia. Mandhari haya ni ya kupendeza na mapangilio ya gari inaashiria sehemu rasmi ya kuuzia magari labda duka la kisasa la magari labda duka la kisasa la magari au ukumbi wa maonyesho ya magari. Mazingira ni safi, tulivu na yenye mandhari ya biashara cha kiwango ya juu.

Gari la rangi nyeusi la Hyundai limesimama kwenye maegesho nje ya jengo kubwa lenye nembo ya kampuni ya Hyundai. Pembeni mwa gari hilo kuna magari mengine mapya yenye rangi tofauti. Mandhari ya jengo lina madirisha makubwa ya kioo yanayoakisi mwangaza wa jioni na mapambo ya vitambaa vilivyotundikwa juu ya milango. Mazingira haya yanaonyesha eneo la biashara ya magari mapya.

Gari aina ya Toyota Mark X ya rangi ya fedha limeekeshwa mbele ya jengo la biashara. Gari hilo lina namba ya usajili ya rangi ya manjano yenye maandishi meusi na madirisha yake yamewekwa glasi nyeusi. Sakafu ya sehemu lilipoegeshwa imetengenezwa kwa vigae vya zege vilivyopangwa kwa mpangilio wa mstatili. Pembeni kuna mtu ambaye ameketi na wengine wakiwa karibu na lango la duka pande ya kushoto.

Gari la kifahari la zamani lenye mwili wa rangi ya fedha lililopakiwa barabarani kando ya ua la mimea, penye majani mengi ya kijani. Magurudumu yake yana vipini vya hudhurungi na matairi mapana ya raba. Sehemu ya mbele ina taa kubwa mbili za duara. Kioo cha mbele kimepachikwa wima na kiti cha mbele pamoja na abiria kiko wazi. Sanduku la kahawia limewekwa upande wa chini wa gari. Muonekano wa gari unaashiria mtindo wa magari ya karne ya ishirini.

Hili linaonekana ni eneo la kuuza magari. Eneo hili linaonekana kuuza magari ya kifahari . Magari yanaonekana kuwa ni ya muundo tofauti na ya rangi tofauti. Kutoka juu tunaona taa ambayo imening'inia kutoka kwa dari na inatoa mwangaza wa kutosha. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya rangi ya hudhurungi. Jengo hili linaonekana kuwa na madirisha makubwa.

Gari hili la rangi ya fedha aina ya suv imesimama pembezoni mwa uwanja wa nyasa. Milango yake imefungwa madirisha yakiwa yamefunikwa na glasi nyeusi. Kando kuna magari mengine na watu wachache walio katika shughuli mbalimbali huku miti mirefu ikiwa nyuma yao. Mawingu yanaonekana kuwa ya kijivu.

Kinachoonekana hapa ni sehemu ya dashbodi ya gari, haswa kipimo cha mwendo kasi. Vipeo vimeandikwa kwa kilomita kwa saa, vikianzia sufuri hadi mia mbili na sitini. Mishale miwili imeelekezwa kwenye namba. Zote zikiwa karibu na sufuri. Mandhari nyuma kuna mwanga mwekundu wa taa za dashbodi, unaoonekana kidogo upande wa kulia.

Hapa tunaona magari aina tofauti tofauti na yenye rangi tofauti yaliyo egeshwa kwenye maegesho. Maegesho haya yanaonekana kuwa ya kampuni ama ya uma na yana uzio kwa sababu ya usalama. Pia tunaona majengo mawili ambayo ni ya rangi nyeupe.

Hii ni sehemu ambayo watu wanaonekana kuwa wameegesha magari kwenye eneo la wazi lenye nyasi, na magari kadhaa yameegeshwa karibu na miti na vichaka. Jua linawaka, hali ya hewa ni safi na mtu mmoja anaonekana akielekea kwenye moja ya magari. Mandhari inaonekana ya utulivu na ya kijani kibichi.

Gari limeegeshwa barabarani mbele ya lango la chuma lenye mapambo ya mduara. Muonekano wa gari unaonyesha nembo ya kioo katika ubao wa mbele. Sehemu ya uingizaji hewa ya gari ina umbo la mdomo pana likiwa chini ya taa za mbele ambazo zimechongwa kuelekea pembeni. Rangi ya gari ni ya kijivu iling'aa na sehemu ya bamperi inaonekana imetengenzwa kwa plastiki nyeusi. Katika kioo cha mbele kuna mwangaza unaoakisi miti iliyoko mbele ya gari.

Gari hili ni basi ndogo lenye mlango mkubwa ya dereva na madirisha mengi upande mmoja. Aina hii ya gari mara nyingi hutumika kwa usafirishaji wa abiria kama shule, taasisi au hata kwa shughuli za kitalii au makampuni. Limeegeshwa pembeni ya barabara wakati wa mchana. Chini ya anga la samawti lenye mawingu mepesi kuna alama za usalama nyuma pamoja na nambari za usajili ya Kenya.

Gari la kijani lenye sehemu ya nyuma wazi limeegeshwa kando ya barabara ya lami. Limeekwa fremu ya chuma juu ya sehemu ya mizigo, halina paa wala milango ya juu. Taa zake za nyuma na nambari ya usajili, KEB, tisa saba nne zinaonekana wazi. Gari lina tairi nyeusi na kando kuna ua wa matope na ukuta mwekundu. Mbele ya gari kuna kioo kikubwa cha mbele kilichonyooka

Kuna viti vitatu vya ndani ya gari lenye rangi ya kijivu na nyeusi. Viti hivi vina sehemu za kuegemea mkono na vimepangwa mstari mmoja upande wa kulia. Upande wa kushoto kuna mlango wa gari uliofunguliwa na dirisha lenye kioo kinachomulika nje. Kupitia dirisha mandhari ya nje inaonekana ikiwa na nyasi, uzio wa mbao, na sehemu ya kijani ya mashambani.

Matatu aina ya Toyota Hiace limeegeshwa kwenye sehemu ya maegesho ya jengo la kisasa. Rangi ya gari ni ya fedha likiwa na magurudumu meusi na vioo vya giza. Taa za jengo zinamulika juu likiwa usiku na gari linaonekana likiwa limegeuka upande wa kushoto. Nambari za usajili wa gari inaonekana sehemu ya mbele. Mwangaza wa taa na usafi wa mazingira unaonyesha eneo hili ni salama na lenye shughuli za usiku.

Gari la zamani aina ya kombi limesmama karibu na ukuta wa nyumba ya mawe. Rangi yake ni samawati ilio fifia kwa sababu ya vumbi na uchakavu. Dirisha la mbele limejaa mavumbi na tairi za mbele zinaonekana kuwa zimepoteza hewa. Gari linakinga ya chuma mbele na nambari ya usajili inaonekana wazi. Mandhari ya eneo hili linaonyesha sehemu ya makazi ya kawaida na kuna bomba la maji ilio lazwa chini karibu na gari.

Gari la kisasa la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la wazi yenye majani, huku magari mengine ya rangi tofauti yanaonekana yakiwa yamepaki nyuma yake. Mandhari yanazungukwa na miti ya kijani kibichi, chini ya anga la samawati angavu, ishara ya siku yenye utulivu na hali nzuri ya hewa.

Gari linaloonekana hapa ni aina ya Volkswagen likiwa kati kati eneo la wazi la lami karibu na majengo ya makaazi. Gari hilo ni jeupe kwa nje likiwa na mapambo meusi kwenye bamperi inga ya mbele na sehemu za vioo. Mbele kuna nembo ya Volkswagen na taa za mbele zikiwa zimewashwa. Gari limeegeshwa karibu na ua wenye mimea ya kijani huku majengo marefu yakiwa yanaonekana nyuma ishara kuwa ni katika ya mitaa wa mijini.

Gari nyeusi aina ya Toyota Passo limeegesha kwenye maegesho ya wazi na linang'aa. Kando yake kuna gari jingine lenye rangi nyekundu. Eneo hili linaonekana kuwa ya biashara kukiwa na jengo nyeupe yenye milango ya kuinua juu. Anga ni safi lenye mawingu machache na kuna magari mengine pande ya nyuma Kunako onekana ni barabara.

Mikono ya watu wawili imekutana kwa kupeana mkono huku mmoja akiwa amevaa suti ya samawati na mwingine shati ya kijivu. Wa suti ya samawati anaonekana akimkabithi mwanzake funguwa ya gari. Gari jeupe linaonekana nyuma yao. Hali hii inashiria makubaliano ya ununuzi au ukodishaji wa gari.

Hapa tunaona vitu kama mikufu, hereni na bangili ambazo zimetandazwa sakafuni. Vitu hivi vina rangi mbalimbali na vinaonyesha utamaduni wa kiafrika. Mbele pia kuna mtu ambaye amevaa mavazi ya kitamaduni na amevaa bangili kwenye mkono wake. Hali hii inaashiria uuzaji wa vitu za kitamaduni.

Hili linaonekana kuwa ni soko la vitu za utamaduni. Kunaonekana kuwa na vifaa ambavyo vimeundwa kwa mikono, na kuna nguo pia za aina ya vitenge. Vitu hivi vinaashiria utamaduni wa Afrika. Ndani ya soko, kunaonekana kuwa na watu wanatembea, watu wengine wakiwa wanunuzi na wauzaji. Hali hii inaashiria soko, ambalo lina shughuli za kawaida zikiendelea.

Hili linaonekana kuwa ni soko ambalo liko ndani ya jengo. Soko hili linaonejkana kuwa mahala ambaapo kuna mwangaza wa kutosha, sakafu ikionekana kuwa ni ya tarazo. Ndani ya soko kuna meza ambazo zina vitu vingi kama vile viazi, viazi vitamu, vitunguu, nyanya, karoti, mboga za aina mbalimbali, ndizi, na kunaonekana kuwa na wanawake wameketi wakionekana wauzaji na watu wengine ambao ni wanunuzi wakiwa wamesimama.

Hii inaonekana kuwa sehemu ndani ya duka la muziki. Kunaonekana kuwa na cd nyingi za muziki ambazo zimepangwa kwenye rafu na juu ya rafu. Ukuta inaonekana kuwa ambayo ya rangi udhurungi, na kuna picha za wasanii ambazo zimening'inia juu. Kutoka juu tunaona vitu zimening'inia kama vile cd na taa. Upande huu mwingine tunaona vifaa vingi vya muziki.

Hili linaonekana kuwa ni soko kubwa la wazi. Soko linaonekana kuwa na watu wengi, na juu kunaonekana kuwa na magunia ambayo yameanikwa. Hapo chini tunaona marundo ya kabeji ambayo yamepangwa, huku mengine yakiwa ndani ya magunia. Mbele ya kabeji kunaonekana kuwa na uchafu mwingi ambao umetupwa. Soko linaonekana kuwa kwa hali duni na ni chafu.

Duka hili lina bidhaa nyingi za kazi za mikono, kuta zake zapangwa kwa mikufu ya rangi mbalimbali. Shanga, bangili na mapambo ya kienyeji. Vinyago hivyo ambavyo vimepangwa vizuri kwenye rafu, pamoja na kicheza sanaa na bidhaa za ngozi na pia vikapu na mifuko ya kiasili na viatu zilizopangwa sakafuni. Bidhaa zimewekwa kwa mpangilio mzuri unaovutia. Duka hili linaonyesha utajiri au utamaduni na ubunifu wa wasanii.

Hapa inaashiria kuwa ni sokoni. Juu ya meza ya mbao tunaona viazi zilizopangwa ndani ya mandoo na makasuku pia kunaonekana vitu zilizopangwa kwa kreti kama hoho na mbiriganya na nyanya. Kunaonekana kuwa na vitunguu na mboga mbalimbali kama kabeji .Kunaonekana pia kuwa na minji na karoti. Mbeleni tunaona mtu ambaye amesimama akiwa amechagua vitu kwenye gunia lake. Hali hii inaashiria biashara za sokoni.

Hili linaonekana kuwa soko ambalo limejengwa ndani ya jumba. Soko hili linaonekana kuwa limefungwa kwa wakati huu na kila soko linaonekana kuwa na meza zake ambazo zimefunikwa kwa magunia ya rangi tofautitofauti. juu kunaonekana kuwa na mataa ambayo yanamulika na kutoa mwangaza wa kutosha.

Meza ya biashara ya mtaa imejaa bidhaa mbali mbali za mapambo hasa vikuku, mkufu, pete, na herini zilizotengenezwa kwa rangi na maumbo tofauti. Bidhaa izo nyingi zinaonekana kuwa kazi za mikono zikitumia shanga za rangi nyingi, nyuzi, vipande vya chuma au mbao. Kando ya meza kuna nguo za rangi samawati na kijani kibichi. Miguu za wateja kadhaa zinaonekana mbele ya meza, kando ya kiti cha samawati.

Meza zimejaa bidhaa safi za chakula na viungo mbalimbali vya kupikia kama pilipili, manjano, mdalasini, iliki na unga wa tangawizi. Rangi za viungo na unga zinavutia macho. Watu wamesimama karibu, wakiwa tayari kununua bidhaa. Pande za duka zimepambwa kwa bidhaa za sanaa, na baadhi yamewekwa kwenye vifuniko vya plastiki. Taswira kwa ujumla inaonyesha mazingira ya soko la wazi.

Watu wako sokoni wakiwa kati ya meza zilizopangwa kwa matunda na mboga. Kuna maembe, maparachichi, ndizi, nanasi na matunda mengine mengi yaliyojaa rangi tofauti tofauti. Ndizi zimefungwa na kuninginia juu ya vibanda vya kuezeka. Mwanga wa jua unaangaza eneo lote na wateja wanaonekana wakichagua wanachotaka kununua huku wauzaji wakihudumu kwa karibu. Mazingira haya yanaonyesha shughuli nyingi za kila siku katika soko la wazi.

Eneo hili linaonekana kuwa ni soko la wazi. Soko hili linaonekana kuundwa kwa miti na mabati. Mbele yetu tunaona mwanamke ambaye anaonekana kuwa ni muuzaji. Ana bidhaa mbalimbali alizopanga kama karoti, ndizi za kijani na pia kuna dania na kuna magunia mengi kando yake. Kando yake upande wa kushoto tunaona mtu mwingine na eneo hili linaonekana limejaa watu.

Hali hii inaonyesha kuwa sokoni. Kuna meza za rangi ya hudhurungi ambazo zimepangwa vitu vingi. Kuna viazi vitamu, kuna mboga aina mbalimbali, kuna vitunguu vya matawi, na kuna ndizi za rangi ya kijani. Pia kuna mandoo na gunia ambazo zimewekwa vitu hazionekani. Chini ya meza kuna kreti.

Hii inaonekana kuwa ni soko la vitu vya kukula. Soko hii inaonekana kuwa imejaa ndizi kwa wingi. Kunaonekana kuwa na ndizi za rangi tofauti kama vile kijani na njano na watu wengi wanaonekana wakiziuza. Kunaonekana kuwa na wanawake wengi ambao wamekaa, wakionekana kuwa na wauzaji katika soko hili.

Hapa tunaona kibanda cha kuuza vitu katika soko la kawaida. Mizigo imeandaliwa kwa mpagilio mzuri ambapo ndoo zimejaa viazi na pia kasuku. Na chini yake kuna karoti safi zilizopangwa mstari wa kuvutia. Pembeni kuna pilipili hoho na tango. Mazingira kama haya honyesha juhudi za watu wanaotaftia kipato kupitia biashara ndogondogo ya kilimo.

Duka limejaa sanaa na bidhaa za kitamaduni za Kiafrika. Ukutani kuna safu za barakoa, za mbao zenye maumbo na mitindo mbalimbali, pamoja na vinyago vya sura za watu na wanyama. Pembeni, kuna vichana vya mbao vilivyopambwa kwa nakshi na sanamu ndogo za kuchonga. Sehemu ya chini inaonekana kuwa fimbo ndefu za mbao, midoli ya udongo na vikapu vya mapambo. Pia kuna ramani au michoro ya watu na wanyama waliyochorwa kwenye turubai.

Hiki ni kibanda cha kuuza bidhaa za kazi za mikono hasaa za jadi. Kuta za kibanda zimejaa mapambo ya shanga yaliyotengenezwa kwa rangi mbalimbali kama vile nyekundu, samawati, njano, kijana na nyeusi. Kuna mikufu mirefu, bangili, pete na mapambo mengine ya asili yanayoonyesha utamaduni wa jamii. Mpangilio wa bidhaa ni wa kuvutia. Biashara kama hii huleta ajira, huifadhi utamaduni za jamii na hutoa bidhaa za kipekee kwa watalii na wenyeji wanaopenda mavazi ya mapambo ya kitamaduni.

Tunaliona soko la wazi. Soko hili linaonekana kuwa na vitu vingi zilizopangwa ndani ya mabesheni kubwa kubwa. Watu wanaonekana kujaa katika soko hili wakiwa katika shughuli ya kununua. Tuona mwavuli mengi ya rangi tofauti pia. Mbele ya soko tunaona majengo ya watu ya kuishi. Hali hii inaashiria kuwa soko iko katika shughuli nyingi.

Vifaa vya mapambo vya asili vimekunduzwa kwenye fremu ya mbao. Kuna mikufu na bangili zilizotengenezwa kwa rangi mbalimbali zikiwa na mapambo ya shikoko, shanga na vifuo vya baharini. Rangi zilizotumika ni za kuvutia kama vile nyekundu, njano, samawati, nyeusi na kijani na zinaonyesha ubunifu wa kipekee wa sanaa ya mikono. Mandhari ya nyuma yanaonyesha paa la bati na muundo wa mbao, unaoashiria kwamba hili ni eneo wazi la biashara.

Hili linaonekana kuwa ni duka la vifaa za utamaduni za asili ya kiafrika. Ndani ya duka hiki, kuna meza za rangi ya nyeupe ambazo zina bidhaa nyingi. Kati ya bidhaa kuna muundo wa wanyama kama vile, twiga na rhino . Kuna wengine pia. Kuna miundo pia ya sura za asili za kiafrika. Chini mbele kabisa kukiwa na muundo wa kitamaduni wa mtu wa kiafrika, sakafu ikiwa ya madoadoa.

Hii inaonekana kuwa ni soko la vitu za nyumbani. Kunaonekana kuwa na vitu vingi na vya rangi tofauti kama vile visu vilivyopangwa ndani ya ndoo. Kuna vikombe vya rangi ya plastiki na vikombe vya chuma na za glasi. Kunaonekana kuwa na chupa za kuhifadhi joto za aina nyingi, kuna vifuniko vya sufuria na kuna sufuria zenyewe. Kunaonekana kuwa na mandoo ya rangi mingi na bidhaa nyingi za nyumbani.

Hapa tunaliona soko la wazi. Soko hili linaonekana kuuza vitu vya utamaduni wa afrika. Kunaonekana kuwa na vitu vingi vilivyoning'inizwa kwenye masoko huku zingine zikiwa zimetandikwa chini ardhini. Soko hili linaonekana kuwa na watu wengi ambao wamesimama wengine wakitembea. Mbele yake kunaonekana kuwa kumezungukwa na miti mirefu ya kijani na kunaonekana kuwa na majengo marefu ya ghorofa.

Hii mwonekano wa soko la jumla ambapo wanaume kadhaa wanaonekana wakihusika na shughuli za kuuza kupakia nyanya, sanduku nyingi za mbao zimejaa nyanya nyekundu zilizoiva zikipangwa kwa mpangilio ,mmoja wanaume yuko katikati ya harakati ya kuchagua au kupanga nyanya ndani ya boksi ,wengine wamesimama karibu wakionekana kuchunguza kusubiri watu wateja.

Hili ni soko la kazi za mikono na bidhaa za kienyeji. Kuna watu wengi ndani ya banda kubwa lililo funikwa kwa plastiki ya samawati wakinunua na kuuza bidhaa kama vile vito, vikapu, mikufu, mifuko ya ngozi, vinyago na nguo za kitamaduni. Wauzaji wamepanga bidhaa zao kwa mpangilio sakafuni au kwenye meza ndogo huku wanunuzi waki zikagua kwa karibu. Mandhari hii inaonyesha shughuli nyingi za kibiashara na utajiri wa sanaa na utamaduni wa kiafrika.

Meza ya biashara ya mitaani imejaa vikapu vya mapambo, shanga za rangi mbalimbali, bangili za mikono, vikuku, na mapambo ya shingoni yaliyotengenezwa kwa mikono. Bidhaa nyingi ni za rangi angavu kama vile nyekundu, kijani, manjano, na zambarau. Kuna pia utepe wa manyoya, vipande vya ngozi na mapambo ya nywele yaliyosokotwa kwa ustadi. Gari jeupe linaonekana nyuma, linaonyesha kuwa soko hili liko kando kando ya barabara.

Hapa tunaona kibanda cha matunda kilichojaa rangi na mandhari safi. Kuna ndizi zimetundikwa juu, chini kuna machungwa, mapera, mathomoko, nanasi na tikitiki maji ambazo zimepangwa kwa sanduku za plastiki na mtungi. Mpangilio ni mzuri unaovutia wateja. Mazingira haya yanaonyesha biashara ya mboga na matunda sokoni.

Hii ni banda la kibiashara la kienyeji lililotengenezwa kwa mbao na paa la mabati. Ndani na nje ya banda hilo kuna utepa wa mapambo mbalimbali ukiwa mikufu, hereni na vitambaa tofauti na bidhaa zingine za mapambo zinazoning'inia. Bidha zimepangwa kwenye ubao wa mwonesho na meza na baadhi ya watu wanaonekana wakiwa karibu na banda hilo wakionekama ama wanunuzi ama wauzaji.

Kuna aina mbali mbali ya mizizi sokoni. Viazi mviringo kwenye ndoo, viazi vitamu kwenye kikapu na nduma kwenye rangi ya giza. Vyote vimepangwa kwa mpangilio sakafuni, pembeni kuna mfuko wa plastiki uliojaa mboga za kijani kibichi.

Safu ya viatu vya ngozi imepangwa kwa ustadi kwenye kibanda cha wazi sokoni. Viatu hivyo ambavyo vimepambwa kwa shanga za rangi mbali mbali, vimeanikwa kwa kamba kwenye mbao ilikuvutia wateja. Sehemu ya chini ya kibanda inaonyesha ardhi ya vumbi iliyojaa takataka na baadhi ya watu wanaonekana wakipita au wakisimama karibu. Nyuma yao kuna vibanda vingine, huku bati na mbao zikiwa sehemu kuu ya muundo wa vibanda hivi.

Hili ni eneo la wazi ambapo watu wanauza na kununua nguo. Meza na vibanda mbali mbali zimejaa nguo zilizopangwa juu kwa rundo, huku wauzaji wakiwa tayari kuhudumia wateja. Watu wanaonekana wakiwa shughuli kuchagua bidhaa, baadhi wamesimama, na wengine wakipapasa mavazi kutafuta yanayo wafaa. Nguzo na maduka ya karibu yanaonyesha kua ni soko lenye shughuli nyingi. Rangi mbali mbali za nguo zinachangamka, na hali ya jumla inaonyesha maisha ya kawaida ya biashara.

Tunapata kuona vikapu vya kienyeji vilivyofungwa kwa mikono kwa ustadi mkubwa. Vikapu hivi vina rangi mbalimbali zenye kuvutia kama nyekundu na kijani. Vikapu hivi tunaona vimetandikwa chini ardhini na zinaonekana kuwa zinauzwa sokoni.

Hapa kunaonekana kuwa na rundo la nguo zenye rangi tofauti tofauti kama vile machungwa, nyeusi, kijivu, kijani na zinginezo. Nguo zimewekwa moja kwa moja sakafuni bila kupangwa kwenye rafu ama stendi za nguo. Kunaonekana kuwa na muuzaji na mnunuzi ambao wanaendeleza biashara.

Hii ni picha ya samaki waliokaushwa au kukaangwa. Wakiwa wamepangwa juu ya meza ya kuuza sokoni. Samaki hawa ni wa aina tofauti na wengi wao wanaonekana kuwa samaki wa maji baridi kama tilapia wamepangwa kwa wingi baadhi wakiwa wamevunjika vipande au kukatwa. Kuna watu watatu ambapo mmoja ni muuzaji na wengine wanaonekana kuwa wateja.

Mezani kuna aina mbali mbali ya mazao zilizopangwa kwa utaratibu. Kushoto kuna viazi vichafu ardhini katikati kuna vitunguu vya zambarau vyenye kung'aa na kulia kuna nyanya za rangi tofauti kama nyekundu na manjano. Mwanga wa asili unaingia kutoka upande wa juu ukimulika mazao haya yaliyopangwa kwenye kibanda. Mazingira yanaonyesha soko la kienyeji.

Wanawake wameketi sokoni lenye matope wakiwa wamepanga nyanya, karoti na matunda mengine kwenye mifuko chini. Baadhi yao wamevaa mashuka na mavazi yenye rangi mbalimbali, huku wengine wakiwa wamefunika vichwa. Mbele yao kuna boksi la mbao tupu na ardhi imejaa mabaki ya mboga na matope. Mazingira yanaonekana kuwa machafu lakini shughuli za kuuza zinaendelea.

Hapa ni sokoni panapoonekana kuuza vitu vingi, kama vile, nyanya, ndizi, mahindi, viazi vitamu, vitunguu, kabeji, na vitu vingi vingi. Kunaonekana kua na wanawake ambao ni wauzaji pande mmoja, na pande ingine tunaweza kuona kua kuna wanunuzi kiasi.

Mboga mbalimbali zimetwandazwa vizuri sokoni. Kuna radish nyekundu zenye mizizi mirefu upande wa kulia pamoja na mboga za majani kama spinach , minti na majani ya dania. Katikati kuna viungo kama rosemary na thime vilivyo fungwa kwa rumbesa ndogo, juu kuna matunda ya chayote na lettuce za kijani.

Hapa tunaliona jumba la kifahari, jumba hili lina rangi jeupe na rangi ya kijivu, lina roshani ambazo zina uzia wa kioo. Mbele yake kuna eneo la kuegesha magari, ambayo limeundwa na chuma na hema. Kando yake tunaona kuna neti na mimea mingi mingi, na upande wa kulia tunaona mabaiskeli ambayo yameegeshwa. Mbele ya jumba hili, tunaona kuwa kumetandikwa cabros na ni safi.

ayaona majengo marefu yenye rangi ya buluu na samawati, kando yake kuna jengo lenye mawaya ya kijivu. Juu yake kuna paa la chuma na mtu mmoja amesimama. Mbele yake kuna jengo dogo lililoonekana kuwa na mimea ya kijani. Upande wa kushoto tunaona jengo refu lenye rangi ya buluu na kijivu

Jengo refu jeupe linaonekana likiwa katika hatua za mwisho za ujenzi. Nguzo na mbao za kutengeneza ngazi zimesimikwa pande zote, zikionyesha kazi ya mafundi inaendelea. Rangi jeusi la maji limewekwa juu kabisa ya paa. Na anga safi ya samawati inajenga mandhari ya nyuma, ikiwa na mawingu meupe.

Tunaona maghorofa yalioyojengwa kwa muundo wa kisasa yenye rangi ya kijivu na nyeusi. Ghorofa lina madirisha mengi yaliyopangwa kwa muundo wa wima. Mbele yake tunaona uzio wa chuma na njia inayoelekea chini na kuna vifaa vya watoto vya kucheza. Upande wa kulia, kuna mtu na kuna nyumba ndogo iliyo na tanki nyeusi juu. Upande wa kulia pia bado kuna nyaya za umeme zinazopita juu ya miti ya rangi ya kijani. Mbele kabisa tunaona ghorofa lingine.

Jengo la ghorofa moja linaonekana likiwa na maduka mbalimbali upande wa mbele. Juu kuna mabango yenye maandishi makubwa yakionyesha biashara zinazofanyika humu. Kwenye sehemu ya chini ya jengo milango mikubwa ya bati imefunguliwa na ndani kuna bidhaa mbalimbali. Nje ya duka kuna vigae vimepangwa kwa mtindo ili kuonyesha aina tofauti. Umeme wa juu unapita kwenye nyaya zilizonyoshwa angani. Sehemu hii inaonekana kuwa eneo la biashara.

Naliona ghorofa kubwa. Ghorofa hili ni la rangi ya nyekundu na kijivu. Juu ya ghorofa kunaonekana kuwa na matanki na kuna paa la mabati. Anga inaonekana kuwa safi ya samawati. ghorofa hii inaonekana kuzungukwa na uzio wa mawe. Mbele ya ghorofa kuna nyasi iliyokauka kuashiria kuwa ni eneo ambalo kumekauka.

Jengo refu la ghorofa lina ukuta wa rangi ya kahawia uliochanganyikana na kijivu. Madirisha ya vioo yana fremu nyeusi na imepangwa kwa mpangilio wa safu imara malalo. Mabanda ya wazi ya vyumba yana uzio wa chuma na kuna mabango madogo upande wa chini wa jengo. Anga ni la samawati na mawingu meupe yenye mwanga wa jua.

Hapa tunaona eneo la makazi lenye majengo ya kifahari. Majengo haya yanaonekana kuwa na paa za mabati za rangi hudhurungi. Eneo hilo linaonekana kuwa na miti, huku upande wa kulia kukiwa na jengo la ghorofa ambalo kazi ya ujenzi inaendelea. Eneo hili linaonekana kuwa safi na kando ya lami. Anga inaonekana kuwa safi ya samawati na mawingu meupe machache yaliyotandauka upande wa kushoto.

Tunaliona ghorofa la rangi ya waridi na samawati. Ghorofa hili limejengwa na mawe ya rangi ya kijivu. Mbele yake tunaona uzio wa mawe na mbele yake tunaona nyasi iliyokauka. Mbele kabisa tunaona njia inayopita ambayo inaonekana kuwa ni ya lami. Ghorofa ina kibao cha matangazo katikati ambacho kinaonyesha kuwa bado nyumba inaachilia watu kuingia.

Jengo refu la makazi yenye rangi ya kijivu limesimama katika eneo la mji wakati wa usiku, likiwa limeangaziwa kwa mwangaza wa taa kutoka ndani na nje. Mbele ya jengo hilo kuna eneo lenye miti mirefu na uzio wa rangi nyeupe, unaotenganisha bustani na barabara ya lami. Anga ni la mawingu meusi likionyesha mazingira tulivu ya usiku, ukuta za barabarani na majengo ya mbali zikionekana kwa mbali zikiangaza kwa mwanga hafifu.

Jengo la ghorofa lina kuta za rangi ya manjano na mipaka ya rangi nyekundu kuzunguka madirisha. Sehemu ya juu ina mabati ya kijivu yaliyopangwa kwa mstari. Uso wa jengo una mapambo ya rangi ya samawati pembeni. Kuna mlango mweusi na matangi ya plastiki meusi upande wa kushoto. Ukuta wa nyuma wa kijivu unaonekana upande wa kulia, na anga safi yenye mawingu kidogo ipo juu.

Tunaliona jengo kubwa la ghorofa lenye rangi ya hudhurungi na vioo vya rangi ya samawati vilivyopangwa kwa mstari kuanzia chini mpaka juu. Juu ya ghorofa hili, naona uzio wa chuma na kamba za kueneza nguo ambazo tunaona nguo zimeanikwa. Upande wa kulia tunaona majengo mengine mafupi na miti na magari. Anga linaonekana kuwa la samawati na mawingu meupe kidogo.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa limejengwa kwa muundo wa kisasa likiwa na rangi tofauti kwenye kuta zake. Madirisha mengi yana vyuma vya usalama na nguo zimeanikwa kwenye baadhi ya mabalikoni. Jengo hilo limejengwa karibu na ukuta wa mawe pembeni mwa barabara wa vumbi. Sehemu ya mbele kuna majani marefu na mazingira ya wazi. Anga ni safi ya samawati huku mawingu makubwa meupe akionekana upande mmoja.

Nyumba yenye paa la mabati mekundu imejengwa kwa mchanganyiko wa mawe ya rangi ya kijivu na sehemu za ukuta zilizopakwa rangi ya krimu . Dirisha nyingi za vioo zimewekwa. Mbele ya jengo kuna ua lililopambwa vizuri kwa nyasi za vichaka vilivyopogolewa. Mitende na miti mingine mirefu inazunguka eneo hili ikiongeza muonekano wa utulivu na mandhari ya kijani. Sehemu ya kushoto kuna baraza lenye kivuli na njia ya kupita.

Kuna majengo mawili ya ghorofa yaliyo karibu. Jengo la kushoto limepakwa rangi ya kijani kibichi na lina maandishi meupe yanayo someka, Monaster Heights . Lina madirisi yenye nondo za usalama. Jengo la kulia la rangi ya kijivu na nyeupe. Ina veranda wazi katika kila ghorofa. Juu ya majengo haya kuna nyaya za umeme zinazokatiza anga. Anga ni safi na ya rangi ya samawati inayoonekana vizuri.

Jengo refu la makazi lenye rangi ya krimu na zambarau limesimama upande wa kulia likiwa na mabango ya biashara mbalimbali chini yake. Pembeni, kuna jengo lingine, huku vifaa vya mbao vikiwa vimekwama katika bango la chini liliojengwa kwa mabati. Mbali na majengo haya, kuna barabara kuu mbele ambayo halionyeshi magari. Angani kuna mawingu mepesi yakielea na hali ya hewa inaonekana kuwa ya asubuhi yenye utulivu.

Jengo la kifahari lenye kuta za manjano na pia marumaru iliyozingirwa na ua wa kijani. Mbele ya nyumba kuna bustani iliyopambwa kwa viti vyeupe vya chuma; vinavyoonyesha sehemu ya kupumzika. Bustani na mpangilio mzuri wa mimea na ua wa manjano unaipa nyumba mandhari ya kupendeza. Dirisha kubwa la glasi linaongeza mvuto wa kisasa. Hili ni eneo linaloonyesha utulivu, usafi na ustawi wa maisha bora ya mjini.

Jengo refu la gorofa linajitokeza wazi likiwa na madirisha mengi yaliyopangwa kwa mpangilio wa safu na nguzo. Sehemu ya kulia kuna ukuta wenye vioo vya kijani, uliosimamisha kwa wima hadi juu. Kuta za jengo ni za rangi ya krimu na baadhi ya maeneo yana alama za weusi. Kamba au waya mweusi unapita mbele ya jengo huenda ni waya wa umeme. Anga juu ni safi na samawati bila mawingu.

Tunaliona jengo nyeupe. Jengo hili linaonekana bado kuwa linaendelea na kazi, kwa sababu tunaona mangazi ambayo yamepangwa ya mbao. Mbele yake kunaonekana kuwa na kikuza mtandao. Upande wake wa kulia kunaonekana kuwa na jengo lingine lililokamilika, ambalo linaonekana kuwa la rangi nyeupe na kijivu. Anga inaonekana kuwa ya samawati na yenye mawingu machache meupe.

Naliona jengo refu la ghorofa. Jengo hili ni nyeupe na madirisha ya samawati. Kila nyumba inaonekana kuwa na roshani ambayo uzio wa kioo. Jengo limeandikwa Highway Height upande wa juu. Mbele yake kuna jengo fupi na kuna miti ya kijani. Juu yake tunaona anga ya samawati yenye mawingu meupe machache na mbele yake tunaona nyaya za umeme ambazo zimepita.

Majengo mawili ya ghorofa yanaonekana katikati ya mtaa wa mji. Jengo la upande wa kushoto limejengwa kwa mawe na limepakwa rangi ya manjano iliyo angavu. Jengo la kulia lina maandishi juu yanayosomeka north crest view na lina rangi ya zambarau iliyokolea. Mbele ya majengo haya kuna vibanda ya biashara vilivyofunikwa kwa bahati na juu kuna nyaya za umeme zinazoelea angani chini ya anga safia samawati.

Hili linaonekana kuwa jengo la ghorofa ambalo si kubwa. Jengo hili linaonekana kupakwa rangi ya samawati na manjano iliyopauka. Jengo linaonekana kuwa na paa la mabati ya rangi ya samawati. Mbele yake kuna uzio wa mawe na mbele yake kuna uzio wa mabati unaoenda mbele. Mbele ya uzio wa mabati kuna nyasi iliyokauka. Anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu meupe yaliyotanda.

Majengo ya ghorofa yanaonekana katika eneo la mbali yakizungukwa na uwanja mkubwa wa nyasi kavu na njia ya udongo yenye mawe ndogo. Jengo moja linaonekana likiwa katika hatua za mwisho za ujenzi likiwa na scaffolding . Mandhari ni tulivu bila magari karibu, na anga ni safi lenye mawingu machache chini ya mwanga wa jua. Hali hii ya mazingira inaashiria kuwa ni eneo la pembezoni au linaloendelea kujengwa.

Mbele kuna eneo la nyasi kavu zilizo kauka, iliyo zungushiwa uzio wa miti na waya. Nyuma ya eneo hilo kuna majengo ya kawaida mengine yakiwa na paa za bati, kushoto kuna mnara wa mawasiliano yenye rangi ya nyekundu na nyeupe. Anga ni la samawati linalo ng'aa na lina mawingu machache meupe yaliyo tawanyika.

Jengo refu la makazi laoneka likiwa na rangi ya kijivu na mapambo ya mistari nyekundu iliyopita kwenye veranda. Ina maghorofa kadhaa kila mmoja ikiwa na ma balcony yaliyowekwa uzio wa chuma. Kuna miti michache mbele ya jengo hilo na paa ya nyumba ya chini likiwa linaonekana sehemu ya mbele. Mbingu ni ya blue angavu ikiashiria hewa nzuri. Nyaya za umeme zinapita ya jengo hilo.

Hili ni jengo refu lililokamilika lenye rangi ya manjano, kijivu na nyeusi. Linaonekana kuwa na ghorofa kadhaa na madirisha makubwa ya vioo. Juu kabisa kuna maandishi mekundu huenda ni jina la jengo. Anga ni safi ya samawati yenye mawingu meupe machache. Mbele ya jengo kuna mabati na uzio wa ukuta uliozunguka jengo hilo.

Majengo kadhaa ya makazi yanayoonekana kwa mbali. Yakiwa yamezungushiwa ukuta wa mawe. Mbele yao kuna uwanja mkubwa wa nyasi kavu. Juu angani mawingu mepesi yanaelea chini ya anga la samawati. Waya wa umeme mrefu unapita upande wa kushoto wa uwanja kuelekea kwenye majengo.

Majengo ya rangi ya manjano yenye milango na madirisha meusi yanaonekana yakiwa kwenye mpangilio wa ndani wa jengo la ghorofa. Roshani ina nafasi wazi katikati, huku sehemu za kulia zikiwa na madirisha mengi yakufunguliwa yaliyo egemea nje. mwanga wa jua unaongaza ndani kupitia upande wa roshani ya kulia; unaonekana kuwa umefunikwa kwa mbao au vigawe vya kahawia.

Ghorofa refu ya rangi ya kahawia inaonekana kusimama katika mtaa wa makazi ikiwa na madirisha ya vioo. Juu ya paa lake kuna matangi kadhaa ya maji meusi. Ukuta wa mawe wa wastani wa urefu umezunguka sehemu ya mbele na mbele ya ukuta huo kuna eneo lenye nyasi kavu na udongo. Pembeni kushoto majengo mengine makazi yanaonekana. Anga inaonekana kuwa ya samawati na tulivu.

Kuna ghorofa la samawati linalo onekana kuwa ni la biashara. Juu kabisa linaonekana bado linaundwa na chini kunaonekana kuwa na biashara zilizo funguliwa. Kuna baraza ya juu inayoonekana kuwa ya samawati na milango ya kuinua juu.

Majengo marefu ya kisasa yanayojulikana kama HIGHWAY HEIGHTS yanaonekana hapa. Jengo lina madirisha mengi ya vioo na sehemu kubwa upande wake imeezekwa kwa vioo vya rangi ya samawati. Kuna balcony kwenye kila ghorofa yakiongeza mvuto wa usanifu. Nyaya nyingi za umeme zinapita mbele ya jengo hili. Anga ni safi ya samawati na mwangaza wa jua unalinafanya jengo lionekane kwa uwazi.

Haya ni majengo ya kisasa yaliyojengwa kwa mwaya ya rangi ya udongo na rangi ya samawati kwenye sehemu ya juu. Majengo haya yana paa ya mabati yenye rangi ya fedha, na mbele kuna eneo pana ya maegesho yaliyosawazisha kokoto. Alama ya kikombe juu ya mlango wa kati inaonekana. Anga ni angavu na lina mawingu meupe, likionyesha hali ya hewa ya jua.

Majengo marefu yanaonekana upande wa kushoto na kulia, huku jengo la rangi ya kijani kibichi likiwa katikati kwa mbali. Kuna miti mbele ya jengo la katikati na nguzo ndefu za taa za barabarani zilizoegemea upande mmoja. Anga linaonekana kuwa na mawingu mepesi ya kijivu.

Kuna nyumba ya kifahari yenye rangi ya kahawia na krimu. Nyumba ina madirisha madogo na makubwa yenye rangi nyeupe. Upande wa kuliakuna uzio wa ukuta. Kando ya nyumba, pande zote, kuna mimea ya rangi ya kijani. Mbele ya nyumba kuna nyasi ya kijani ambayo imekatwa vyema. Juu tunaweza kuona anga ya samawati yenye mawingu mengi.

Majengo haya yana rangi nyeupe na madirisha mapana yenye fremu nyeusi, yakionyesha mwanga mwingi kuingia ndani. Milango mikuu iko wazi ikielekeza kuingia ndani kupitia ukumbi uliona dari ndogo. Ukuta wa mbele unaonyesha baadhi ya sehemu zenye rangi iliyopauka au kung'oka, zikionyesha alama ya uchakavu. Jua kali linaangaza kutoka juu ya paa, likionyesha kuwa ni mchana wenye anga safi ya samawati.

Majengo marefu ya manjano yenye fremu nyekundu kwenye madirisha yanasimama karibu na ukuta wa mawe wa kijivu. Kwenye paa la jema kuna tenki la maji na bomba linalolala upande wa kushoto. Anga ni safi na ya samawati, na upande wa kulia kuna nyasi zilizokauka, zinazoonyesha hali ya joto au ukame. Jengo linaonekana kuwa la ghorofa kadhaa, na zimesimama kwenye eneo tambarare.

Hili ni jengo la kisasa lenye ghorofa moja. Limejengwa kwa mtindo wa kuvutia na lina rangi ya kijivu ya kupendeza. Ina veranda ya kisasa yenye vioo vya ulinzi, mlango na madirisha makubwa ya kioo yanayoruhusu mwanga mwingi kuingia ndani. Ukuta wa mawe nje unaimarisha usalama wa eneo hili. Anga linaonekana kuwa la samawati na mawingu meupe machache. Mazingira yanapendeza na yanaonekana kutunzwa vizuri.

Majengo mawili ya ghorofa yamejengwa katika eneo bado linaendelea, jengo la mbele na rangi ya manjano sehemu ya china ya samawati kwenye goriti zake, jengo la pili lililo nyuma yake lina umbo la kisasa zaidi na zimepakwa rangi ya manjano na yenye kundwa ,mbele ya majengo hayo kuna uzio wa mabati yenye mchanganyiko wa rangi na alama za kutu ,anga ni ya mawingu mepesi nyeupe na ya samawati na hali ya jumla inaonyesha shughuli za maendeleo ya miundo mbinu.

Jengo la ghorofa limesimama mbele ya anga ya samawati limepakwa rangi ya kijani kibichi cha giza na krimu. Kuna maandishi mekundu chini yanasomeka miale mabati. Madirisha mengi yamepangwa kwa mstari. Juu ya paa kuna matangazo na tena huku nyayo za umeme zikikatiza mbele ya jengo hilo. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu.

Hili ni jengo lililojengwa kwa mbao paa zake zimetandikwa kwa makuti jambo linaloonyesha mtindo wa kienyeji au asili, sehemu ya kulia chini Kuna mabati ya kijivu ,miundo ya mbao kwenye kuta inaonekana wazi , anga ni la bluu safi bila mawingu na mwanga wa jua unang'arisha upande mmoja wa jengo.

Majengo haya ya gorofa nyingi yana muundo wa kisasa. Sehemu kubwa ya ukuta ina rangi nyeupe, huku sehemu ya juu ikiwa na rangi ya kahawia. Kuna madirisha mengi yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri na kila gorofa lina baraza la juu lenye vyuma vya usalama. Nyaa za taa zimetandazwa juu ya barabara ya kuingililia na chini kuna sehemu ya paa ya rangi nyeusi. Mandhari ya anga ni tulivu na ni ya samawati.

Bango la matangazo limesimikwa kwenye nguzo ya saruji. Juu limeandikwa bei ya kuanzia $40000 ikifuatiwa na maandishi ya symphony residence. Chini yake kuna jina la eneo Lavington kwa maandishi ya rangi ya shaba. Sehemu ya chini kabisa ina nembo ya kampuni ya valley estate pamoja na nambari ya simu na tovuti. Majengo ya ghorofa yanaonekana nyuma pamoja na anga ya samawati.

Hali inaonyesha ndani ya duka kubwa au soko la kisasa ambapo kuna meza iliyojaa matunda aina ya nanasi yaliyopangwa kwa utaratibu mzuri. Kila nanasi lina majani yake na yanapangwa kwa safu kadhaa ndani ya vyombo vya wazi. Juu kuna mabango ya matangazo na taa zinazotoa mwangaza wa kutosha huku mandhari yote ikionekana nadhifu na ya kibiashara.

Hii inaonyesha sehemu la jokofu la duka kuu lenye bidhaa mbalimbali zililzopakiwa; nyingi zikiwa ni bidhaa za nyama kama sausage, bacon, ham na bidhaa zingine za kukaanga au kupikwa. Bidhaa zimepangwa kwa safu kwenye rafu za baridi zikiwa kwenye vifunganisho vya plastiki venye lebo. Mandhari ni safi na ya kibiashara ikidokeza mazingira na sehemu ya chakula kilichohifadhiwa kwa baridi ili kudumisha ubora wake.

Hili linaonekana ni duka kubwa. Duka hili lina maandishi ya carrefour kwenye lango la kuingia. Ndani kunaonekana kuwa na rafu ambazo zimejazwa bidhaa nyingi. Unaonekana kuwa na vigae vya rangi ya krimu kwenye sakafu na zinaonekana kuwa safi. Upande wa kushoto kunaonekana kuwa kuna mtu kwenye kaunta ya rangi ya nyekundu na nyeupe. Duka hili linaonekana kuwa na mataa mengi na mwangaza wa kutosha ndani yake.

Hapa, tunaona sehemu ndani ya duka kubwa. Upande wa kushoto tunaona rafu ambazo zimepangwa vifaa vya kukula, aina ya biskuti, inaonekana kuwa za aina mingi. Mbele yake kunaonekana kuwa na rafu ambayo imepangwa vitu vya kukunywa kama vile sharubati na kuna boksi ya maji chini. Sakafu inaonekana kuwa ya vigae vya kijivu yenye madoa doa. Chumba hili linaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha na ni safi.

Eneo hili linaonekana kuwa ni eneo la maduka ya kibiashara. Tunaona watu wengi, watu amabao wamesimama wakiwa katika hali ya ununuzi, na kuna mtu ambaye anaonekana ameketi pande ya kushoto. Watu wengine wanaonekana wakiwa katika mazungumzo pembeni. Sakafu ina vigae vya hudhurungi na vingine vya rangi tofautitofauti. Maduka haya yanaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Hapa tunaona kuwa ni sehemu ndani ya duka kubwa. Tunaona vitu kama nguo zimepangwa kwa rafu na upande wa kushoto tunaona vitu mbalimbali zimepangwa. Sakafu inaonekana kuwa ni ya vigae ya rangi ya kijivu. Mbele kabisa pia tunaona vitu vingine ambavyo vimepangwa kwa rafu. Dari inaonekana kutoa mwangaza mwingi wa kutosha ndani ya chumba hii.

Hii inaonekana kuwa ni sehemu ndani ya duka kubwa. Upande wa kushoto rafu zinaonekana zimepangwa kwa vinywaji aina mbalimbali. Juu dari inaonekana kutoa mwangaza wa kutosha ikimulika ndani ya duka. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya rangi ya kijivu na duka hili linaonekana kuwa ni safi.

Kaunta ndefu yenye glasi mbele inaonyesha vyakula vya moto vilivyopangwa ndani. Iyo sehemu kuna maandishi kubwa hot deals . Kulia kuna stendi nyekundu yenye battery nyingi za chapa , everready pamoja na stendi nyingine ya vinywaji vya nishati aina ya monster . Sakafu inaonekana kuwa ya tarazo yenye madoadoa madogo. Mteja aliyevaa shati nyeusi na kushika kikapu chekundu cha plastiki anaelekea upande wa kushoto. Mazingira yanaonyesha sehemu ya ndani ya duka kubwa.

Tunaona vitu vingi vya matumizi ya kupika ama matumizi ya jikoni. Kuna matunda aina mbalimbali, kuna vitu vingine vya kupika kama hoho, biringanya, kuna mboga pia tofauti na kuna nyanya. Rafu inaonekana kuwa safi na ina mwanga inaomulika vitu hivi. Kuna mtu amesimama kando upande wa kulia kana kwamba anachagua ama anaangalia. Usafi unaonekana kutimizwa hapa.

Niliona sehemu ndani ya duka kubwa. Sehemu inaonekana kuwa ni ya kuuza napkeni za watoto. Napkeni hizi zinaonekana kuwa na michoro mbalimbali mengi ikiwa imechorwa watoto kutoka eneo mbalimbali na zingine zinaonekana kuchorwa wanawake walioshika watoto. Kuna pia karatasi zilizoandikwa bei za napkeni.

Sehemu ya duka la vifaa vya kielektroniki tunaona safu za runinga nyingi zikiwa zimepangwa kila moja ikionyesha kipindi mbalimbali. Runinga hizi zimefungwa katika mstari wa juu na wa chini. Chini ya runinga hizo kuna majiko ya gesi yenye rangi na miundo tofauti yakiwa yamepangwa kwa safu. Sakafu ni safi na imetengenezwa kwa vigae vya rangi ya kahawia ya mwanga. Taa za ndani zinatoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka hili.

Duka kubwa linaonekana limepangwa kwa utaratibu likiwa na bidhaa mbalimbali kwenye rafu ndefu. Mbele kuna eno la matunda lililojaa matofa na matunda mengine yakiwa yamepangwa ndani ya kreti lenye picha kubwa ya machungwa. Juu kuna mabango yenye matangazo ya bidhaa yaliyoandikwa bei kwa maandishi makubwa ya kijani na manjano. Taa za umeme zilizowekwa kwenye dari jeupe zinatoa mwanga wa kutosha huku sehemu ya sakafu ikiwa safi na rangi ya mawe yaliyokolea.

Hii inaonekana kuwa sehemu ndani ya duka kubwa. Tunaona rafu za rangi nyeusi ambazo zimepangwa vyakula vya aina tofautitofauti. Vyakula vimepangwa ndani ya bakuli na zingine zikiwa zimepangwa ndani ya makaratasi na zingine kwa mikebe. Sakafu inaonekana kuwa safi na vigae vya krimu. Eneo hili linaonekana kuwa safi.

Hapa kunaonekana kuwa ndani ay duka kubwa. Duka linaonekana kuwa na sehemu nyingi. Sehemu inayoonekana wazi inaonekana kuwa ni ya matunda. Kuna matunda kama vile machungwa, tufaa na matunda mengine mengi. Kunaonekana ndani watu ambao wanatembea wakitafuta vitu. Sakafu inaonekana kuwa ya vigae vya krimu na inaonekana kuwa safi kabisa.

Hii inaashiria mlango wa duka kuu la Naivas. Ndani tunaona sehemu ya matunda na mboga mboga. Mbele ya sehemu hiyo tunaona watu wawili ambao wamesimama wakizungumza. Mmoja akiwa amevaa jaketi ya kuakisi mwanga. Katika lango tunaona kibao cha kusema karibu Naivas na lingine linaonyesha Naivas mahali pa kuacha mizigo. Mbele ya lango hili tunaona pipa la rangi ya njano.

Hii linaonekana kuwa sehemu ndani ya duka kubwa. Sehemu hii inaonekana ni ya kuuza vitu vya usafi wa mwili. Kwenye rafu kunaonekana kuwa kumepangwa sabuni za aina tofauti na upande wa kulia kuna pedi za hedhi za kike. Mbele kunaonekana kuwa kuna watu wanaotembea ndani ya duka hii na kuna watu wanaoonekana wakinunua. Sakafu ni ya vigae ya cream na dari inaonekana kutoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka hii.

Hii inaonekana kuwa ni sehemu ndani ya duka kubwa. Sehemu hii inaonekana kuwa ni ya kuuza pombe. Upande wa juu kwa dari kunaonekana kuwa na mitungi ambayo imening'inia na kuna mwangaza wa kutosha. Ndani ya sehemu hii kunaonekana kuwa na pombe mingi zimepangwa kwa rafu huku zingine zikiwa zimepangwa ndani ya vitu vya baridi. Upande wa nje kunaonekana kuwa na vinywaji aina ya soda vimepangwa kwa wingi. Sakafu inaonekana kuwa ya vigae na inaonekana kuwa safi.

Hii ni sehemu ndani ya duka kuu, mbele katika eneo wazi, tunaona vitu aina ya chakula ambazo zimepangwa kwa boxi za glasi. Mbele yake kunaonekana kuwa na watu ambao wananunua vitu vingine. Sakafu inaonekana kuwa ya vigae vya rangi ya hudhurungi, na chumba hiki kinaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha, na inaonekana kuwa ni kisafi.

Sehemu ya duka la bidhaa za sanaa na zawadi ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu. Juu kabisa ya rafu kuna mikoba ya kitambaa yenye rangi na mitindo tofauti huku mikoba ya ngozi ikiwa imeanikwa pembeni. Kwenye rafu za chini kuna vinyama vidogo, saa za mezani, vikombe vya chai, mapambo na vitu vya kumbukumbu vinavyowakilisha sanaa za kiafrika. Mandhari ya duka ni safi na ya kuvutia ikiwa na taa juu na mabango ya huduma kwa wateja.

Hii inaonekana kuwa sehemu ya duka kubwa. Sehemu inaonekana wazi inaonekana kuwa na bidhaa za kuoka ambavyo vimepangwa kwa rafu kama vile mikate, keki na zinginezo. Upande wa kulia kidogo tunaona sehemu ya colgate na vitu zingine. Upande wa kulia kabisa tunaona mahala palipoandikwa caffee . Sehemu ya dari inaonekana imeundwa na chuma vilivyoanikwa juu ambazo zinaangaza mwanga ndani ya chumba hiki.

Hii inaonekana kuwa ni sehemu ndani ya duka kubwa. Kunaonekana kuwa na bidhaa nyingi zimepangwa kwa marafu na juu kuna mabango ambayo yanatangaza bei ya vitu mbalimbali. Ndani kunaonekana kuwa na watu wakitembea wakiendelea kununua vitu. Sakafu inaonekana kuwa ya vigae vya nyeupe na ni safi. Dari juu inaonekana kuwa nyeupe na ina taa zinazotoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka hili.

Hii ni sehemu ya duka kubwa. Kuna uzia wa chuma unaoongoza wateja kuingia au kuelekea sehemu maalum. Nyuma yake kuna safu kadhaa za rafu zilizojaa mikate ya aina mbalimbali upande wa kushoto na mayai yaliyopangwa kwenye sinia upande wa kulia. Dafu za mayai zina mpangilio mzuri na zimepangwa hadi juu. Pembeni kabisa kwa kulia kuna rafu ya rangi ya chungwa yenye bidhaa mchanganyiko. Sakafu ina vigae na dari ina mwangaza wa kawaida wa ndani ya jengo.

Hili ni lango la kuingilia kwenye duka la rejareja lilipangiliwa vizuri. Juu ya lango kuna bango lililoandikwa Welcome to Carrefour . Ndani kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile vyakula, vifa vya nyumbani na bidhaa za matumizi. Maeneo ya ofa na mabango ya bei yanaonekana yakitundikwa juu. Mwangaza wa dari unaangaza eneo lote na sakafu ni safi ikiashiria mazingira yaliyo salama kwa wateja.

Hii ni sehemu ya duka la nyama ambapo vipande mbali mbali vya nyama vimepangwa ndani ya baraza la kioo. Kuna aina tofauti za nyama kama: nyama ya kusaga, vipande vya mbavu, maini na nyama ya mguu. Nyama hizo zimepangwa kwa usafi na kuvutia, vikiwa zimezungukwa na mapambo kama matunda na mboga. Mkono wa mfanyikazi unaonekana ukiwa juu ya sehemu ya nyama ya kusaga.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa la rejareja. Tunaona wateja wakitembea wakitazama bidhaa huku sehemu ya mbele likiwa na viatu vya michezo aina tofauti tofauti. Kuna pia baisikeli na vitu vya watoto pembeni. Duka lina mwangaza mwingi na nafasi kubwa likiwa limepangwa vizuri kwa wanunuzi wa aina nyingi za bidhaa. Mazingira haya yanonyesha pahali pa shughuli nyingi za kila siku.

Hii ni eneo la duka kubwa, hasa sehemu ya bidhaa baridi. Mastari mrefu wa friji umejaa chupa, pakiti na makopo ya bidhaa kama maziwa ya aina mbalimbali, yoghurt, siagi na juice . Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina zao. Na taa ya ndani ya friji huangaza bidhaa hizi ili kuvutia wateja. Sakafu ni safi na inaakisi mwanga. Kiashiria mazingira ya usafi na mpangilio bora wa bidhaa kwa ajili ya wateja.

Rafu ndefu za maduka ya rejareja zimepangwa kwa usafi na mpangilio. Bidhaa mbalimbali zimewekwa kwenye safu tofauti kulingana na matumizi yake. Kuna sabuni, dawa za kusafisha, vipodozi na bidhaa za usafi wa mwili. Mwanga wa dari unaangaza eneo hilo vyema na dari la bati linaonekana juu. Mpangilio huu unarahisisha ununuzi na waongeza mvutu wa bidhaa machoni pia.

Eneo hili linaonekana kuwa kama sehemu ya maduka makubwa ya vyakula, hasa sehemu ya kuuzia bidhaa na mikate. Kuna rafu zilizojaa aina mbalimbali za bidhaa kama cookies, murphy's na venice , zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Mwanga mkali wa dari waangaza sehemu yote, huku rangi ya nyeusi na nyeupe ikitawala. Kuna gari ndogo ya kusukuma yenye bidhaa zilizopangwa ndani ya plastiki. Kibao cha manjano kinaonyesha ofa ya bidhaa kwa shilingi hamsini.

Maeneo ya huduma kwa wateja ndani ya jengo yanaonekana hapa, kuna bango kubwa lenye maandishi yaku ng'aa yaliyo andikwa customer service juu ya sehemu ya mapokezi. Mbele ya kaunta kuna mwanamke ame simama aki wasiliana na wafanyakazi wawili walio vaa mavazi ya kazi, moja wao akiwa amevalia sare ya rangi ya chungwa. Ukutani kuna matangazo, notisi na katiba mbalimbali zilizobandikwa.

Samaki mbali mbali yamepangwa kwa safu ya barafu nyeupe katika sehemu ya kuuza bidhaa za baharini. Kila aina ya samaki imeekwa kibandiko chenye jina na bei, huku baadhi zikiwa zimefungwa ndani ya plastiki au kuekwa kwenye viboksi vya rangi nyeupe. Sehemu ya nyuma kuna ukuta wenye vigae vyeupe, vifaa vya kusafisha, na bango la onyo linalokataza wateja kuguza bidhaa kwa mikono.

Ndani ya duka la rejareja kuna safu ya bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio. Chupa za vinywaji kama Cocacola na Fanta zimewekwa juu ya rafu pamoja na Redbull upande wa kulia. Pembeni kuna vifurushi vya siagi na bango la ofa limeandikwa promo . Juu kuna mabango ya bei, sakafu ni ya vigae vya rangi ya kahawia.

Hii ni sehemu ya kuingia duka kuu la Carrefour .Kuna maandishi ya kuwakaribisha, mikokoteni ya kushika bidhaa na vikapu vyekundu. Ndani kuna sehemu ya matunda. Wafanyikazi wawili wamevaa shati nyeupe na wateja wanaonekana wakiingia. Sakafu ni safi na mazingira ni ya kisasa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la kisasa. Sakafu na ukuta zimewekwa vigae vya kijivu. Kuna maandishi makubwa ya nyama na samaki ukutani. Taa nyingi zenye mwanga mkali zimeninginia darini. Watu wachache wanaonekana wakinunua na kuhudumiwa. Mazingira ni safi na yaliyopangwa vizuri na ya kisasa.